Wanafunzi wa elimu ya juu wamesimama kwa pamoja wakijadiliana namna mbalimbali ya kugundua moto poa, kwa gharama nafuu bila kumuathiri mtumiaji.

Katika elimu ya juu kuna namna mbalimbali za kufundishia wanafunzi. Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu hii wameketi wakimsikiliza mkufunzi akifundisha kwa kutumia luninga.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamesimama ndani ya chumba cha darasa chenye meza ya bluu, wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo kutumia vifaa vya umeme.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wamesimama kwenye eneo lililoezekwa kwa maturubai meupe, wanafunzi hawa wanatafakari namna mbalimbali za kutumia moto bila madhara yoyote.

Ndani ya darasa kubwa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume. Darasa hili limejaa wanafunzi hawa, wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama.

Ushonaji ni somo pana ambalo linawasaidia wakina mama pamoja na wakina baba ili kujipatia kipato. Kwenye eneo la nje, wanawake wajasiriamali wenye asili ya kimaasai wameketi wakijifunza ushonaji kwa vitendo kwa kutumia cherehani ya umeme.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi kwenye chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa asili. Chumba hiki kimezungukwa na madawati pamoja na viti vilivyojengwa kwa ustadi mkubwa.

Elimu ya watu wazima hutolewa kwa vijana pamoja na wazee, ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima huku wakikaguliwa madaftari kuhakikisha kuwa wameelewa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba kimoja cha darasa, mwalimu wa wanafunzi hawa humchagua mwanafunzi mmoja mmoja ili kuthibitisha uelewa wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wanafanya maonesho mbalimbali kuonyesha namna ambavyo wamejifunza kuunganisha nyaya pamoja na umeme, na kufanya taa za ndani ziweze kuwaka.

Ndani ya chumba cha darasa, chenye mwanga wa asili wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanatumia kitabu pamoja na madaftari kijikumbushia masomo mbalimbali ambayo wamekwisha kufndishwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamesimama kwa pamoja, pamoja na mkufunzi wao wakionyesha nyuso za furaha. Hii inaashiria kuwa somo lililofundishwa limemalizika vizuri na pia wanafunzi wote wameelewa.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wengine wameketi kwenye madawati na wengine wameketi chini, kwa sababu ya ufinyu wa madawati hayo.

Elimu isiyo rasmi hutolewa kwa vijana, watu wazima pamoja na wazee, kwenye elimu hii wanafunzi hufundishwa kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wa elimu ya juu wanarudia madokezo yao na kuongeza ufahamu katika sehemu ambazo hawakuelewa kipindi cha darasani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kiume amesimama katikati ya darasa akijaribu kuwafundisha wanafunzi wenzie namna mbalimbali za kutumia kompyuta chumba hiki cha darasa kimezungukwa na makaratasi yenye rangi nyingi.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu pamoja na mimea ambayo haijastawi vizuri, kwenye eneo hili wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi kwenye viti vya plastiki wakimsikiliza mwalimu wao.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi na wengine wakiwa wamesimama wakimsikiliza mwalimu wao. Darasa hili limewekwa ubao mweusi nyuma ya darasa pamoja na kuwa na mwanga wa asili.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa wamevaa barakoa za aina mbalimbali ikimaanisha kuwa ni kipindi cha mlipuko wa magonjwa. Kipindi hiki masomo hayakugailishwa, bali wanafunzi waliendelea kuingia darasani ila kwa kutumia tahadhari.

Wanafunzi wa uhandisi wa mambo ya umeme wamesimama ndani ya chumba cha darasa wakijifunza kwa vitendo, wanafunzi hawa wanatumia mashine janja ili kuweza kusoma na kuongeza maarifa.

Chumba kikubwa cha darasa kilichozungukwa na viti vya plastiki vya rangi nyeupe pamoja na mwanga wa asili wameketi wakufunzi pamoja na wanafunzi wao, ndani ya chumba hiki watu hao wanajadiliana mipango mbalimbali itakayowasaidia katika kupata elimu.

Elimu isiyo rasmi inatolewa kwenye eneo la wazi, lililozungukwa na mimea asili pamoja na jua kali, wanafunzi wanafundishwa namna mbalimbali za kuotesha mboga za majani bila kuharibu virutubisho.

Maktaba ni sehemu ambayo huhifadhi vitabu mbalimbali vyenye maudhui mbalimbali ambavyo maktaba kubwa ambayo imepambwa kwa ustadi mwanafunzi wa elimu ya juu akitafuta kitabu ili aweze kujisomea.

Eneo kubwa la nje la shule ya msingi wameketi wanafunzi kwenye bembea, bembea hizi zimetengenezwa kwa machuma pamoja na kupakwa rangi mbalimbali ambazo zinavutia.

Eneo la nje ya shule ya awali, limetengenezwa bembea zenye rangi ya kupendeza. Eneo hili limezungukwa na michanga, nyasi, pamoja na miti mirefu.

Eneo Kubwa la nje la shule ya msingi pamoja na shule ya awali, eneo hili limezungukwa na bembea zenye rangi ya kijani kibichi rangi ya bluu pamoja na rangi ya manjano.

Mandhari nzuri ya nje iliyozungukwa na miti nyasi na jengo la ghorofa wanafunzi wa elimu ya chekechea wameketi kwenye bembea wanafunzi hawa wameketi kwenye michezo hii, hii inaashiria ni muda wao wa mapumziko.

Baada ya muda wa masomo, wanafunzi wa shule za awali, pamoja na shule za msingi hupumzika. Wanafunzi hawa hupumzika kwa kucheza michezo mbalimbali ikiwemo bembea.

Baada ya muda wa masomo, wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na chekechea, hupata muda wa mapumziko ili kuhuisha nguvu pamoja na akili yao. Kwenye eneo la wazi bembea kubwa yenye rangi za kupendeza imejengwa kwa ajili ya kuburudisha wanafunzi.

Kwenye eneo la shule ya awali imetengenezwa aina ya mchezo unaoitwa bembea, mchezo huu hutumika kuchangamsha akili baada ya muda wa masomo.

Moja ya masomo ambayo hufundishwa katika shule za awali ni pamoja na kuchora. Nje ya darasa la shule ya chekechea amesimama mwalimu huku kuta za shule hiyo zimechorwa katuni za kupendeza.

Mandhari nzuri ya nje yenye mwanga wa asili wa jua, nyumba zimejengwa zikizungukwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi, bembea za watoto pamoja na michezo mbalimbali imetengenezwa kwa unadhifu sana ikiashiria kuwa hili ni eneo la shule ya msingi.

Wanakikundi wa kundi la ujasiriamali wameketi pamoja ndani ya chumba cha darasa. Wanakikundi hawa wanafundishwa jinsi ya kusoma na kuandika ili waweze kuweka vizuri kumbukumbu zao wakikaa katika vikao.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kiume wamesimama kwenye eneo la wazi lililo zungukwa na miti mirefu pamoja na nyasi. Wanafunzi hawa wa elimu ya ufundi stadi wanajifunza namna mbalimbali ya kuunganisha nyaya na kutengeneza kompyuta mpakato.

Joho ni vazi la heshima ambalo huvaliwa na wanafunzi ambao wamehitimu. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu wamevaa majoho meusi pamoja na kofia nyeusi ili kuashiria kuwa wamemaliza masomo yao.

Ili kukua katika maadili yaliyonyooka inapaswa mzazi au mwalimu wa jinsia fulani afundishe wanafunzi wa jinsia yake. Ndani ya chumba cha darasa mwalimu wa kiume amekaa na kundi dogo la wanafunzi wa kiume akiwafundisha namna mbalimbali za kuenenda katika hii dunia.

Ndani ya darasa kubwa lililopakwa rangi ya maziwa na kujengwa madirisha ya kioo, wameketi wanafunzi wa elimu isiyo rasmi. Wanafunzi hawa wana rika mbalimbali ikiwemo: watoto, vijana na watu wazima.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga wa asili, wanakikundi wa ujasiriamali wamekutana kwa pamoja. Wanakikundi hawa wamekutana ili kutambua mapato na matumizi yanayotokana na kikundi hicho.

Kwenye darasa dogo lenye mwanga wa asili na picha za ukutani, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Pembezoni kuna meza zilizofunikwa, kompyuta na mabegi tofauti tofauti, ikiashiria kuwa eneo hili huhifadhi vifaa hivi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wenye nyuso za furaha wanajaribu kutafakari namna mbalimbali za kufanya mitihani kwa tumia vitabu, peni pamoja na penseli.

Katika karne ya 21 mtandao ni kitu muhimu sana katika teknolojia wanafunzi hawa, wamekusanyika katika eneo la nje wakitumia mtandao kupata elimu ya mambo ambayo hawayajui.

Ili kwenda kusoma katika mataifa ya nje, mwanafunzi wa elimu ya watu wazima kutoka nchi ya afrika anaweza kupata ufadhili ufadhili huu humsaidia kufika katika vyuo vya nje ya nchi na kupata maarifa ya kigeni.

Ndani ya darasa kubwa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu, wanafunzi hawa wanatumia kichakata mahesabu, kompyuta mpakato pamoja na simu ya mkononi ili kuongeza maarifa.

Chumba chenye mwanga hafifu wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku mezani kwao kukiwa na kompyuta pamoja na vipanya. Wanafunzi hawa wanajifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta hizi, pamoja na kuhifadhi kumbukumbu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakifundishwa na mwalimu aliyesimama katikati ya darasa hili; Wanafunzi hawa wanatumia vitabu, peni, penseli pamoja na kompyuta mpakato ili kuweka rekodi ya vitu ambavyo wanafundishwa.

Wanafunzi wawili jinsia ya kiume wapo katika eneo la wazi. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu lenye majani mapana pamoja na nyasi za kijani.

Ili kupunguza uchovu na kuchangamsha akili, wanafunzi wa elimu ya watu wazima hutumia michezo mbalimbali. Katika darasa la chumba kidogo, wanafunzi wa elimu hii wanazungusha mikono pamoja na kuruka ruka, ili kuongeza nguvu za miili yao.

Wanafunzi wameketi ndani ya darasa huku wakipeana nafasi kubwa baina yao, midomoni mwao wamevaa barakoa hii inaashiria kwamba kuna mlipuko wa magonjwa unaosababishwa na hewa.

Kompyuta mpakato ni kifaa cha kisasa kinachotunza kumbukumbu na kinatumia umeme. Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa rika mbalimbali wameketi wakitumia kifaa hiki kwaajili ya kupata elimu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangawa asili wamekiti wanafunzi wa elimu ya watu waziama. Wanafunzi hawa wameketi kwa makini wakimsikiliza mwalimu namna anavyo fundisha na kuwaelezea mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wa jamii ya kimasai wameshikilia vibao vyeusi vyenye herufi: a, e, i, o na u.

Ndani ya chumba cha maktaba pamejaa safu ya vitabu. Chumba hiki kina mwanga bandia ambayo huwawezesha wanafunzi kusoma vizuri.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa, kilichopakwa rangi nyeupe huku wakiwa wameshikilia karatasi mikononi mwao. Wanafunzi hawa wanajadiliana namna mbalimbali ya kujikwamua katika mitihani ambayo ipo mbele yao.

Cheti cha kuhitimu ni kitambulisho kinachoonyesha kuwa mwanafunzi amehitimu ngazi fulani ya elimu. Mwalimu anamkabidhi mwanafunzi wake cheti baada ya kufaulu vizuri katika alama za juu.

Eneo la nje lililozungukwa na nyumba iliyojengwa kwa mbao, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wanajifunza namna mbalimbali ya kuunganisha vibao ili kutengeneza samani za ndani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ameketi ndani ya chumba cha darasa, mwanafunzi huyu ananakili taarifa kutoka kwenye daftari moja kupeleka kwenye daftari lingine. Hii inaashiria kuwa hakuwepo kwenye kipindi kilichopita.

Wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali wameketi ndani ya chumba cha darasa, kilichojengwa kwa matofali ya kuchoma. Mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono, akiashiria anataka kuongezea kwenye hoja inayozungumziwa.

Ndani ya maabara kubwa ya chuo wameketi wanafunzi wasomo la sayansi, wanafunzi hawa wanatumia vipimo mbalimbali ili kujaribu nadharia zao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamesimama katika eneo la wazi wakipokea nakala za vyeti. Hii inaashiria kuwa wanafunzi hawa wamefanya vizuri katika mitihani na hivyo wako tayari kwaajili ya kuajiriwa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa asili ameketi mwanafunzi wa elimu ya watu wazima. Mwanafunzi huyu ameshikilia madaftari mawili akinakiri taarifa kutoka kwenye daftari moja kwenda kwenye daftari lingine. Hii inamaanisha hakuhudhuria kipindi kilichopita.

Ndani ya darasa kubwa wameketi wanafunzi wa wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume; mwanafunzi mmoja amevaa fulana nyeupe iliyoandikwa Tanzania, Afrika. Hii inamaanisha Tanzania ni nchi moja inayopatikana ndani ya la bara la Afrika.

Kufanya majaribio na mitihani sio namna pekee ya kupima uelewa wa wanafunzi; mwalimu hupita katika dawati la kila mwanafunzi kukagua taarifa ambazo zinaandikwa na kujua kama ameelewa au bado hajaelewa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wameketi wanafunzi wa elimu ya juu; chumba hiki kimezungukwa na madirisha makubwa, picha za ukutani pamoja na ubao.

Kwenye mandhari nzuri ya nje iliyozungukwa na minazi, nyumba na mifugo kama kuku; wameketi kundi la watu. Watu hawa wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa mwalimu wao.

Moja ya njia ya kifundishia na kuwakumbusha wanafunzi maarifa mbalimbali ni kwa kutumia mabango madogo na makubwa, mwalimu wa elimu ya watu wazima anatumia bango lenye rangi nyeupe pamoja na karatasi za uaridi ili kuandika mada mbalimbali.

Chumba kidogo chenye mwanga hafifu wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hao wanajadili namna mbalimbali za kukomboa wanafunzi wenzao ili wasiweze kufeli mitihani.

Baadhi ya wanafunzi ya elimu ya watu wazima wamekutana katika muda wao wa binafsi ili kujisomea, hii kuwasaidia kuweka kumbukumbu katika akili zao na kufanya mitihani kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa wakijadiliana kwa kutumia simu janja, simu ndogo, pamoja na kompyuta mpakato.

Kundi la walimu wa sekondari wameketi ndani ya chumba cha ofisi wakiandaa madokezo mbalimbali kwa ajili ya kutoa maarifa kwa wanafunzi wao. Walimu hawa wanaandaa madokezo haya kwa kutumia vitabu pamoja na simu janja.

Cherehani za mikono ni mashine nzuri za bei ndogo zinazotumika kwenye ubunifu na ushonaji wa nguo. Wanafunzi hawa wa elimu isio rasmi wameketi katika eneo la nje wakijifunza namna mbalimbali za kubuni mitindo ya nguo.

Kundi dogo la walimu wa elimu ya shule ya msingi wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa ,walimu hawa wamekusanyika ili kutatua changamoto zinazowakabili wanafunzi wao.

Wanafunzi wa elllimu ya watu wazima wameketi katika eneo la nje. Wanafunzi hawa hutumia michezo mbalimbali ili kupumzisha akili na kuongeza nguvu kwa ajili ya masomo ya baadae.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi na kusimama ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wanatumia kipanya pamoja na kompyuta mpakato ili kupata na kuingiza taarifa mbalimbali zitakazowasaidia katika masomo yao katika masomo yao.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa ambacho pia hutumika kuhifadhia mashine mbalimbali, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wanatumia kifaa cha umeme ili kujisomea.

Kwenye utoaji wa elimu ya watu wazima hakuna muda rasmi wa kuingia darasani. Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga bandia wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu wao kwenye muda wa jioni.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama ndani ya chumba kidogo cha darasa chenye mwanga hafifu. Ndani ya chumba hichi yamebandikwa mabango yenye picha, maua bandia yenye rangi nyeupe, uwaridi pamoja na nyekundu.

Mwalimu mmoja na mwanafunzi wake wameketi ndani ya chumba cha darasa. Mwalimu huyu anamfundisha mwanafunzi wake namna nzuri ya kujibu maswali na kusoma kitabu bila kukosea.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa, wanafunzi hawa wamevalia mashati ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi pamoja na vitambaa shingoni mwao; huku nyuma ya viti vyao kukiwa na ubao ukiwa na picha ya ramani.

Kwenye chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wa elimu ya watu wazima, baadhi ya wanafunzi wanamsikiliza mwalimu kwa makini na wengine wanafanya mambo yao binafsi.

Eneo kubwa la nje lililozungukwa na majengo vitofali, nyasi na miti mikubwa. Wanafunzi hawa wanatumia kitwaa mitandao ili kujiongezea elimu.

Ugawaji wa vyeti mara baada ya kuhitimu elimu fulani husaidia wanafunzi kupata ajira kwa haraka. Hii humsaidia mwajiri kutopata kazi kubwa hivyo kuangalia cheti na kukisoma na kufanya maamuzi sahihi.

Ndani ya darasa kubwa la elimu ya watu wazima, wameketi wanafunzi wa mataifa mbalimbali. Wanafunzi hawa wa somo la hesabu wanatumia vichaka hesabu ili kutatua matatizo yao.

Ndani ya chumba kikubwa kilichojengwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na milango ya njano, wameketi wanafunzi wa ujasiriamali. Mwalimu huyu ameshika vitu mbalimbali akiwafundisha namna nzuri ya kufanya biashara.

Baiskeli Ni chombo cha usafiri ambacho hakitumii nishati ya umeme wala mafuta, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima hutumia usafiri huu ili kufika darasani.

Baada ya kumsikiliza mwalimu wanafunzi huandika taarifa zinazosemwa katika madaftari yao. hii huwasaidia kuweka kumbukumbu na kutumika kwenye marejeo kwenye mida yao binafsi.

Kusikiliza kwa makini ni namna moja ya kujifunza katika elimu ya watu wazima; ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu hii wanamsikiliza kwa makini, mwalimu wao ambao anawafundisha namna ya kusoma vitabu ambavyo wameshikilia mkononi mwao.

Jopo la wakufunzi wameketi katika viti vya mbele ili kuwasikiliza wanafunzi wao, wanafunzi hao wapo katika hatua ya mwisho ya kutetea hoja walizoandika kwenye machapisho yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamekusanyika kwa pamoja katika mda wao wa ziada. Wanafunzi hawa wamekutana ili kujadili mambo ambayo hawajaelewa wakiwa darasani.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya juu amesimama katikati ya maktaba, mwanafunzi huyu akiwa na uso wenye furaha anatafuta kitabu ambacho kinaendana na masomo yake ili aweze kuongeza maarifa.

Ili kutoa elimu yenye tija inampasa mwalimu wa elimu ya juu kuwa mbunifu wa aina ya ufundishaji. Ndani ya chumba cha darasa mwalimu anawafundisha wanafunzi kwa namna tofauti kwa sababu kila mwanafunzi anauelewa tofauti.

Ndani ya chumba cha darasa, kundi dogo la wanawake wajasiriamali wameketi katika madawati ya mbao. Wanawake hawa wanafundishwa namna mbalimbali ya kutunza hesabu zao ili wasiweze kupoteza makusanyo yao.

Eneo kubwa la njee lenye mwanga wa kutosha na wa asili. Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ili kujadiliana juu ya masomo yao.

Elimu juu ya kupanga familia pamoja na uzazi wa mpango hutolewa mara kwa mara katika jamii zetu, wanawake hawa wakiwa na watoto wao wadogo wapo katika chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa turubai wakipokea elimu hii.

Katika karne ya sasa teknolojia imesambaa sana; wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wanatumia teknolojia kuongea na kuwasiliana na wenzao walio mbali na wao.

Nakala ya cheti cha kuhitimu hutolewa kwa wanafunzi wote ili kuonesha kuwa wanafunzi wamemaliza elimu ya ngazi fulani. Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya bluu bahari pamoja na kijani ya mgomba, wamesimama wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakiwa wameshikilia vyeti vyao vya kuhitimu.

Ndani ya ukumbi wa darasa lenye mwanga hafifu wameketi wanafunzi wa kike na wakiume wa elimu ya chuo kikuu. Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike aliyejitanda mtandio wenye rangi za kuvutia amenyoosha mkono akiashiria anataka kujibu swali.

Barakoa ni kifaa tiba kinachotumika kuzuia maambukizi yanayoenezwa kwa njia ya hewa. Ndani ya chumba kidogo cha darasa wanafunzi kadhaa wamevaa barakoa ili kuashiria kuwa kuna mlipuko wa magonjwa na hivo kutumia barakoa hizi imeweza kuzuia maambukizi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga mkali wa jua na hewa ya kutosha wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wa rika la vijana, wameketi kwa pamoja ili kuelezea changamoto mbalimbali wanazopitia katika masomo yao.

Cheti cha kuhitimu ni nakala ambayo mwanafunzi aliyemaliza elimu ya watu wazima, elimu ya kati na msingi hukabidhiwa. Hii humsaidia katika kuomba ajira na hivyo kufanya kazi ya muajiri kuwa rahisi.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wamevaa makoti makubwa yakiashiria hiki ni kipimdi cha baridi kali.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, amesimama mbele ya darasa, huku akiandika maneno mbalimbali, mwanafunzi huyu anajaribu kuandika maneno na kuunganisha ili kupata sentensi moja iliyonyooka.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, amesimama mbele ya darasa akiwa na uso wenye furaha. Hii inaashiriha kuwa mwanafunzi huyo amelewa namna ya kuunganisha maneno na kutengeneza sentensi iliyo kamili.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wakifanya mtihani ndani ya chumba hiki kuna kompyuta ambayo hutumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo.

Ndani ya darasa kubwa sana lililopangwa viti kwa unadhifu, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wameshikilia makaratasi, peni pamoja na penseli; ikimaanisha wanafanya mitihani yao ya mwisho.

Wanakijiji, wamekutana katika eneo la nje ilikupokea elimu juu ya utunzaji wa mazingira. Wanakijiji hawa wamekutana kwenye eneo lililo zungukwa na miti mikubwa yenye majani madogomadogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku mwalimu wao akiwa amesimama katikati, akiwasomea namna mbalimbali inayowapasa wao kujibu maswali na kufanya vizuri katika mitihani.

Wanawake wa kiafrika huvalia mavazi mazuri ya kiasili ambayo yanawastiri miili yao. Wanawake hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambapo wanajifunza jinsi ya kusoma na kuandika.

Ili kuweza kuchakata maarifa ambayo mwanafunzi amefundishwa kipindi cha darasani inampasa mwanafunzi huyu kukaa katika eneo binafsi na kujisomea, ndani ya maktaba hii wanafunzi wa elimu ya juu wametenga muda wao binafsi na kujisomea kwa kutumia vitabu mbalimbali.

Baada ya muda wa kawaida wa masomo, wanafunzi wa elimu ya juu hukutana kwa pamoja ili kurejea masomo yao. Wananafunzi hawa wamekutana kwenye chumba kikubwa chenye mwanga wa bandia pamoja na kiyoyozi na runinga.

Kwenye chumba kidogo cha darasa kilichojengwa na tofali, pamoja na madirisha ya vioo wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wanafanya mtihani ili kupima uwelewa wao baada ya muda mrefu wa masomo.

Eneo la wazi lenye mwanga wa asili lililorembwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeupe na nyeusi, wanafunzi wa elimu ya juu wanahitimu masomo yao na kupokea nakala za vyeti.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao ndani ya chumba cha darasa, mwanafunzi huyu amevaa koti la mikono mirefu pamoja na kutumia penseli kuandikia.

Wanaafuzi wanne wa elimmu isio rasmi wamesimama katikati ya darasa, wanafunzi hawa wameshikilia makaratasi yenye maumbo ya mstatiri ambayo yamechorwa ramani ya Afrika.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Huku mezani kwao kukiwa na kompyuta mpakato ambayo hutumika ili kuhifadhi kumbukumbu, simu janja zinazotumia mtandao, chupa za maji pamoja na vipaza sauti.

Ili kufanya ripoti mbalimbali, mwanafunzi wa elimu ya watu wazima hutumia kompyuta kuchapa ripoti zao. Wanafunzi hawa wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mkubwa na hewa ya kutosha.

Wanafunzi wa somo la ukulima wameketi katika eneo la nje, wanafunzi hawa wamevaa makoti ya bluu yenye maandishi meupe kwenye migongo yao. Hii inamaanisha wanafanya mafunzo kwa vitendo na wamevaa makoti haya ili wasichafue nguo zao.

Wanafunzi, wa elimu ya watu wazima, wamekaa katika eneo la nje. Eneo hili limezungukwa na dumu kubwa la maji lenye: rangi nyeusi, mabanda, mabati, miti, pamoja na viti vya plastiki.

Wakufunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya ofisi iliyozungukwa na runinga, feni ya kusimama pamoja na kompyuta mpakato, wakufunzi hawa wanajadili namna mbalimbali watakavyoweza kutunga mitihani na kusahihisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wamefunika vichwa vyao na kuvaa nguo za heshima ikimaanisha wanatokea jamii ya kiafrika.

Kwenye elimu ya watu wazima, wanafunzi hufundishwa kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu. Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wanafundishwa namna ya kuumba herufi ili waweze baadaye kuunga sentensi iliyo kamilifu.

Ushirikiano baina ya wanafunzi na walimu huleta tija katika masomo, ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wao ambaye anawafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato na mtandao.

Mafunzo kwa vitendo ni namna nzuri ya kumfanya mwanafunzi aelewe kwa uharaka na uwepesi. Wanafunzi hawa wa cherehani wanajifunza jinsi ya kukata na kupinda nguo kwa kutumia cherehani ya mkono.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi katika eneo la nje kwenye madawati mbalimbali. Wanafunzi hawa wamekaa katika umbali mkubwa ikiashiria kua wako katika mitihani ya mwisho.

Usikivu, umakini, pamoja na utii ni vitu ambavyo vinatakiwa kuwepo kwa wanafunzi ili waweze kuelewa; wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima, wamekaa darasani kwa umakini ili kusikiliza elimu inayotolewa na waweze kuelewa.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga mkali, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wanatumia vifaa vya umeme aina ya kompyuta mpakato ili kutunza kumbukumbu zao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi ndani ya chumba cha darasa, kilichozungukwa na viti vyenye rangi nyekundu, viti vyeusi, kompyuta mpakato, mabegi, pamoja na vitabu juu ya meza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha maktaba, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta mpakato kupata taarifa mbalimbali zitakazowasaidia katika elimu yao.

Elimu isiyo rasmi hutolewa kwa wanafunzi wa rika zote ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wanafunzi hawa wameketi huku wakiwa wamevalia mavazi ya kupendeza.

Udhubutu Pamoja na jitihada pekee huwafanya waafunzi wa elimu ya juu kufaulu masomo yao, ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wachache wametenga mda wao binafsi ili kujadiri masomo yao.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi watatu wanatumia kompyuta pamoja na kipanya kufanya kazi zao, kompyuta hizi zipo za aina nyingi ikiwemo iliyosimama kwenye meza pamoja na kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba cha mafunzo ya somo la tehama wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima chumba hiki kimezungukwa na kompyuta kadhaa zenye rangi nyeusi, hivyo hutumika kwa ajili ya kutunza kumbukumbu na kuchapa taarifa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wako ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Wanafunzi hawa wanatengeneza mabango mbalimbali, ili kuweka mkazo wa hoja zao.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wamesimama mbele ya ubao mweupe, wakitumia karatasi pana kujitathmini na kujichanganua namna ambavyo wamefikia katika masomo yao.

Majaribio na mitihani ni sehemu ambayo walimu hupima maarifa na uelewa wa wanafunzi wao. Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameshikilia vipande vya karatasi ikiashiria kuwa wanafanya mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekutana kwa pamoja katika eneo la nje ili kujifunza kazi za ubunifu, wanafunzi hawa wanajifunza kazi ya useremala wa kuranda, kuchonga, kupaka rangi na kuunga vipande vya mbao.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kukutania wanafunzi wa elimu ya juu, wameketi wanafunzi huku wakifanya mitihani wanafunzi hawa wamekaa kwa umbali unaotosha ili kuzuia kuibiana majibu.

Chumba cha darasa chenye viti vyekundu na rangi ya goldi pamoja na meza zilizofunikwa mashuka ya uaridi, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba hiki wakifanya mitihani.

Juu ya meza kubwa yenye rangi nyeupe zimewekwa karatasi zenye maandishi mbalimbali yenye rangi: nyeupe, uwaridi, pamoja na majalada mekundu; wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamezunguka meza hii ili kujadiliana.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha mapana na mapazia yaliyofunguka, wamesimama pamoja na kuketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanatumia simu janja, majarida, pamoja na vitabu ili kujiongezea elimu.

Kufanya mitihani na majaribio ni namna ambayo hutumika kupima ueza na uelewa wa wanafunzi. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wameinamia katika meza zao wakifanya jaribio la wiki.

Kila mwanafunzi wa elimu ya juu, hupaswa kuandaa ripoti tofauti tofauti, kuthibitisha kuwa amekusanya data mbalimbali kutoka katika jamii na kuzipima. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima, wanatumia kompyuta kuchapa ripoti hiyo.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wanafundishwa namna mbalimbali za kuandika pamoja na kusoma. Wanafunzi hawa wanafundishwa jinsi ya kuumba maneno na kuunganisha sentensi ili kupata neno lililo kamili.

Ili kuthibitisha kuwa umemaliza elimu fulani mwanafunzi wa elimu ya watu wazima hukabidhiwa cheti cha kuhitimu. Cheti hiki hutumika kama uthibitisho pale unapohitaji kuomba kazi.

Kujifunza kusoma na kuandika irabu, ni hatua ya kwanza ya mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ya kujifunza kusoma. Ndani ya chumba cha darasa, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, ambao ni jamii kutoka wamasai.

Ili kuhifadhi kumbukumbu ya vitu vilivyosomwa, wanafunzi wa elimu ya juu hutumia kompyuta mpakato, madaftari, pamoja na vitabu. Vitu hivi huhifadhiwa vizuri kwenye mabegi ya mgongoni na mabegi ya mkononi.

Elimu isiyo rasmi inayoweza kutolewa kwa wakina mama, wakina baba, vijana pamoja na watoto, ndani ya chumba cha darasa wanawake wenye watoto wachanga, wanafundishwa namna mbalimbali ya uzazi wa mpango, pamoja na kupanga familia iliyo bora.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama mbele ya darasa, huku akiwa amevalia kanzu na koti lenye rangi nyeusi. Mwalimu huyu anawaelezea kwa kutumia vitabu wanafunzi wake.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na ya kiume, wameketi wakitumia kompyuta mpakato, mwanafunzi mmoja anawaelekeza wanafunzi wenzie maarifa mapya aliyo yapata kutoka mtandaoni.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama ndani ya darasa, huku wakiwa wanaandika kwenye ubao mweupe. Wanafunzi hawa wameandika kwenye karatasi kubwa, namna ya kujitathimini na kujitafakari mwenyewe kabla ya kufanya mitihani ya mwisho.

Hatua ya pili baada ya kujifunza irabu na silabu ni kuunganisha maneno. Mwalimu wa elimu ya watu wazima huwafundisha wanafunzi namna mbalimbali za kuunganisha maneno na kupata sentensi iliyo kamili.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojengwa kwa madirisha makubwa na mapazia ya buluu, nje ya chumba hiki kuna majani, miti na nyasi zenye rangi ya kijani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima mwenye jinsia ya kiume amesimama katikati ya darasa. Mwanafunzi huyu amevaa koti refu lenye rangi nyeusi pamoja na kusuka rasta kichwani mwake.

Migongano ya hoja hutokea mara kwa mara kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wameketi kwa pamoja wakijadili hoja mbalimbali ambazo zinatofautiana katika ufikiriaji wao.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wameshikilia mikononi mwao picha za ramani ya Afrika, wanafunzi hawa wana nyuso za furaha ikiashiria wameelewa somo hili.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na jinsia ya kike, wanafunzi hawa wanasikiliza kwa makini ili waweze kuelewa na kufanya mitihani vizuri.

Eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, kwenye eneo hili mwanamke mmoja ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima anajifundisha kusoma na kuandika kwa kutumia kitabu chenye michoro na picha mbalimbali.

Maktaba ni sehemu pekee, ambapo mwanafunzi huruhusiwa kuingia na kujisomea mwenyewe bila kupiga kelele yoyote. Maktaba hii wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakijiongezea maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamesimama ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Chumba hiki kimezungukwa na maboksi, mitambo mbalimbali, meza, pamoja na vifaa ambavyo hutumika kama mafunzo kwa vitendo.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi ili kumsikiliza mwalimu, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike wamebeba watoto wachanga huku wakifundishwa namna ya kuwajali na kuwanyonyesha watoto wao.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima amesimama mbele ya darasa huku amebeba mtoto mgongoni, hii inaashiria mwanafunzi huyu ana bidii ya kusoma japo mazingira yake binafsi hayamruhusu.

Wanakikundi wa chama cha ujasiriamali wamekutana kwa pamoja ndani ya eneo dogo. Wanakikundi hawa wanajadili changamoto mbalimbali pamoja na mapato na matumizi yanayofanyika katika kikundi chao.

Ili mwalimu aweze kuwapima wanafunzi wake kama wameelewa hutumia mitihani, wanafunzi hawa wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa wakifanya mtihani ili kuwapima uelewa wao.

Utoaji mzuri wa elimu inajumuisha usimamizi wa majaribio tofauti Kwa wanafunzi. Ndani ya chumba cha darasa mkufunzi anawasimamia wanafunzi wake kwenye kuandaa mabango ambayo hutumika kutoa elimu kwa wanafunzi wengine.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wameketi wanafunzi wa elimu ya juu huku mezani kwao kukiwa na makaratasi mbalimbali. Wanafunzi hawa wanafanya mtihani wao wa mwisho ili kujipima uelewa.

Ndani ya darasa kubwa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliovalia fulana nyekundu. Wanafunzi hawa wanafundishwa namna mbalimbali za kutunza fedha zao katika benki. Pia chumba hiki kimepambwa kwa maputo yenye rangi nyekundu, nyeupe, pamoja na kijani.

Kwenye kijiji kimoja, wakulima na wafugaji wamekutana ili kuelezea changamoto zao. Wanakijiji hawa wamekutana kwenye mandhari ya nje yenye miti mirefu na majani mapana.

Maji ni kitu muhimu kwa kila mwanadamu ndani ya chumba hichi cha darasa linaifadhiwa jokofu lenye dumu la maji ambalo hutumika na wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima.

Katika elimu ya watu wazima matumizi ya ubao yamepungua sana. Wanafunzi hufundishwa kwakutumia komputa mpakato, komputa ya kwenye meza pamoja na vitabu.

Katika elimu ya watu wazima, semina mbalimbali hutolewa ili kukuza maarifa. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima, wamekusanyika kwa pamoja ili kupokea maarifa.

Ilikuelewa kada gani uchague ukimaliza elimu ya juu, wanafunzi wa elimu ya watu wazima husoma vitabu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia. Ndani ya eneo la chuo, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanatumia kifaa cha kutoa mitandao ili kuweza kujua namna nzuri ya kuchagua kada hizo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa wakipokea elimu kutoka kwa mwalimu wao. Wanafunzi hawa wote wamevaa makoti na masweta makubwa, ikiashiria kuwa kipindi hiki ni kipindi cha kipupwe au baridi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wenye rika mbalimbali wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa. Darasa hili lina mwanga bandia pamoja na mwanga asili, mtungi wa kuzima moto na picha mbalimbali za kuvutia ukutani.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga hafifu pamoja na madirisha mapana, wanafunzi hawa wanarejea masomo mbalimbali ambayo wamefundishwa ili kuweza kuelewa vizuri.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa, mwalimu anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi wake, wanafunzi hawa wanafundishwa kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu

Wanafunzi wa kilimo wamesimama pamoja na mkufunzi ndani ya shamba kubwa la mboga za majani. Wanafunzi hawa wanauliza maswali mbalimbali ikiwemo namna nzuri ya upandaji, mbegu bora, jinsi ya kupalilia, pamoja na uvunjaji.

Wanafunzi wasomo la umeme wamekutana kwa pamoja katika eneo la nje, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta mpakato kuunganisha nyaya mbalimbali ili ziweze kufanya kazi.

Mwalimu wa michezo amesimama mbele ya darasa huku akiwa ameshikilia kamba pamoja na mpira wa kufuma. Mwalimu huyu anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kutengeneza kamba pamoja na mpira kwa kutumia vifaa walivyonavyo nyumbani.

Ndani ya eneo la maktaba iliyopangwa safu za vitabu kwa mpangilio mzuri, amesimama mkutubi. Mkutubi huyu amevaa shati la mikono mirefu lenye rangi nyeusi.

Mafunzo kwa vitendo ni njia rahisi sana inayomfanya mwanafunzi aelewa kwa haraka. Ndani ya chumba hiki kuna vifaa mbalimbai kama vile; mikasi, mashine ya kukaushia nywele, mashine ya mvuke pamoja na vitambaa. Hii inaashiria kwamba hili eneo ambalo wanafunzi hujifunza kuhusu urembo pamoja na ushonaji.

Ndani ya chumba kidogo chenye rangi ya bluu, nyeupe na mawingu; wameketi wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa wanajifunza kwa makini matumizi ya kompyuta.

Elimu ya watu wazima hutolewa kwa rika tofauti tofauti, kwenye chumba hiki cha darasa wanafunzi wameketi wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini.

Waalimu wa elimu ya sekondari hukutana baada ya muda wa kazi ili kuweza kuandaa madokezo yao. Walimu hawa wamekutana ndani ya chumba cha darasa ambacho kina meza ndefu iliyotandikwa kitambaa cha kitenge.

Zao la mahindi yaliyokomaa vizuri yamepandwa katika eneo kubwa la nje, eneo hili limezungukwa na mwanga mkali wa jua, hewa ya kutosha pamoja na udongo mwekundu.

Majadiliano baina ya waalimu na wanafunzi huleta tija bora katika elimu. Ndani ya chumba kidogo cha darasa waalimu pamoja na wanafunzi wamekutana kwa pamoja ili kujadiliana masomo yao.

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi. Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi katika meza yenye mduara, huku wakiwa na madaftari pamoja na mitihani kwenye meza yao. Wanafunzi hao wanatumia kituo cha mtandao ili kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi ndani ya darasa, wanafunzi hawa wamebeba watoto wachanga wakipokea elimu Kutoka kwa mwalimu inayohusu utunzaji wa familia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanatumia namna tofauti tofauti ili kujiongezea maarifa. Wanafunzi hawa wengine wanatumia vitabu, wengine wanatumia kompyuta mpakato na wengine wanatumia teknolojia ya mtandao ili kuongeza elimu zaidi.

Kama ilivyo katika elimu ya awali ya msingi na elimu ya juu pia kuna uelewa tofautitofauti. Hivyo inampasa mwanafunzi wa elimu ya juu kutafuta muda wake binafsi na kurejea masomo ambayo amefundishwa, ili kuweza kuelewa vizuri.

Kundi dogo la wanafunzi wa elimu ya juu, wameketi ndani ya chumba cha darasa. Kundi hili linajadiliana masomo mbalimbali ambayo hayakueleweka wakati wa darasani.

Vijana na watoto wamekusanyika kwa pamoja ili kupokea elimu, vijana hawa wamekusanyika katika eneo la ndani lenye madirisha yenye vitobovitobo namilango mipana.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wameketi kwenye eneo la nje lenye mwanga mkali wa jua pamoja na hewa ya kutosha, wanafunzi hawa wanajifunza namna mbalimbali ya kutumia mtandao ili kuweza kuongeza maarifa.

Katika elimu ya watu wazima kuna masomo mbalimbali, ikiwemo somo la uchoraji; wanafunzi hufundishwa namna mbalimbali za kubuni michoro ili baadae waweze kutanua wigo wa soko la ajira.

Ndani ya chumba cha darasa mwalimu anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanawake ambao wametoka kujifungua. Wanawake hawa wenye watoto wachanga wanapokea elimu ya jinsi ya kutunza afya zao pamoja na za watoto baada ya kujifungua.

Ili kujua kusoma na kuandika inampasa mwanafunzi wa elimu ya watu wazima kujua kujumlisha na kutoa maneno. Mwanafunzi huyu wa elimu ya watu wazima anajifunza jinsi ya kuunganisha maneno na kupata neno moja lililotimia.

Kundi dogo la wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi katika jukwaa lenye rangi ya bluu; wanafunzi hawa wa elimu isiyo rasmi wameketi katika eneo la nje lililozungukwa na miti, nyumba pamoja na mifugo kama kuku.

Meza ndogo nyeupe imezungukwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku nyuma kukiwa na bango linaloashiria wanafunzi hawa wanajifunza hatua mbalimbali za tabia ya binadamu.

Walimu wa shule ya msingi hukutana pamoja baada ya muda wa kazi, walimu hawa hukutana kujadili namna mbalimbali ya kutunga maswali mapya na kukuza uelewa wa wanafunzi wao.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ameketi ndani ya chumba cha darasa, mwanafunzi huyu ananakili taarifa kutoka kweye daftari moja na kupeleka kwenye daftari jingine. Hii inaashiria kua mwanafunzi huyu hakuudhuria kipindi kilichopita.

Kwenye elimu ya chuo kikuu hakuna umri maalumu wa kupokea elimu hio. Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wenye jinsia ya kike na ya kiume na wenye umri ambao unatofautiana. Hii inaashiria kua elimu haina mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya juu wenye jinsia ya kike, wameketi ndani ya darasa, chumba hiki cha darasa kimezungukwa na ubao picha kubwa ya ramani ya dunia pamoja na kiyoyozi kinachozungusha hewa ndani ya darasa hilo.

Elimu zipo za aina nyingi ikiwemo elimu ya darasani pamoja na elimu ya dini. Ndani ya chumba cha darasa chenye ubao mweupe na msalaba mkubwa wameketi wanafunzi wakimsikiiza mwalimu wao. Msalaba huu inamaanisha elimu inayotolewa hapa ni ya dini ya kikristo.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike ameketi ndani ya chumba cha darasa akiwa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu, hii inaashiria kuwa mwanafunzi huyu sasa anajua jinsi ya kusoma, kuandika pamoja na kuhesabu.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa chenye mwanga wa asili wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wana rika mbalimbali wakiwemo vijana, watu wazima na wazee.

Soko la ajira ya urembo linakuwa kwa kasi sana katika kizazi hiki. Ndani ya chumba kidogo cha darasa, elimu isiyo rasmi ya urembo inatolewa. Hii inaashiria kuwa mabinti hawa wanaenda kuajiriwa na kujikwamua kiuchumi.

Ili kuelewa na kutunza kumbukumbu kichwani, mwanafunzi yeyote hupaswa kusoma na kurudiarudia masomo waliyofundishwa. Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, hutumia muda wao binafsi kurejea masomo ambayo wamefundishwa, ili kufanya masomo haya yaweze kukaa kichwani.

Baada ya kufanya majaribio mwalimu wa elimu ya watu wazima hukusanya mitihani na kwenda kusahihishwa. Hii hupima maarifa na uelewa wa mwanafunzi katika elimu inayotolewa.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Mwalimu anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanakijiji, wanakijiji hawa wanajifunza namna mbalimbali za kutunza mazingira yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wanafunzi hawa wanajinsia yakike na yakiume, mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono juu kuashiria anataka kujibu maswali ambayo yameulizwa.

Ndani ya chumba cha darasa ameketi mwalimu pamoja na wanafunzi wa jinsia ya kiume, chumba hiki kimezungukwa na ubao mweupe na kabati pamoja na vitabu mbalimbali.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima ameketi ndani ya darasa, mwanafunzi huyu anajifunza kompyuta jinsi ya kuchapa, kuandika pamoja na kutunza kumbukumbu.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojengwa kwa matofali ya kuchomwa, na kuezekwa kwa mbao ndefu na mabati. Wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanaelekezwa na mwalimu wao namna sahihi ya kujibu maswali bila kukosea.

Ili kufaulu mitihani, wanafunzi wa elimu ya watu wazima inawalazimu kujisomea katika masomo ya ziada. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja kwenye mida yao binafsi ili kurejea masomo yao.

Ndani ya chumba cha mafunzo wamesimama vijana mbalimbali ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi .Wanafunzi hawa wanajifunza kutumia vifaa vya umeme ili waweze kuja kuajiriwa baadae.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wamesimama katikati ya bustani kubwa ya mboga mboga. Wanafunzi hawa wanapata elimu kutoka kwa bibi shamba namna mbalimbali ya kutunza mboga hizi na kukuza kwa kutumia virutubisho ambavyo havina madhara katika mwili wa binadamu.

Ndani ya eneo dogo lililojengwa kwa maturubai mwalimu anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanawake wenye watoto wachanga, mwalimu huyu anawafundisha namna mbalimbali ya kujikinga na magonjwa ambukizi pamoja na kuwapa watoto lishe iliyo bora.

Baada ya kusoma na kufaulu vizuri ,wanafunzi wa elimu isiyo rasmi hupewa cheti ili kuashiria kuwa wamehitimu masomo hayo. Ndani ya chumba cha darasa wahitimu watano wa jinsia ya kike na ya kiume ,wamekabidhiwa vyeti vya kuhitimu.

Kundi dogo la wanawake wajasiriamali wameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanawake hawa wanajifunza namna mbalimbali ya kufanya hesabu zao ili wasiweze kupata hasara katika makusanyo yao.

Ili kujua maendeleo ya elimu ya watoto inawalazimu wazazi kukutana na walimu, kikao hichi baina ya wazazi na walimu kimefanyika kwa amani na baada ya hapo matokeo na ripoti kutolewa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwa pamoja wakijadili mada inayoitwa dunia, wanafunzi hawa wanatumia lugha ya kiingereza kwa sababu ni lugha ambayo inatumika katika soko la ajira.

Walimu wananjia tofautitofauti ili kutambua kuwa wanafunzi wao wameelewa, ndani ya chumba hiki cha darasa mwalimu anapita kwa kila mwanafunzi ili kuangalia kama alichokiandika ni sawa na alichokifundisha au amekosea.

Ubunifu katika elime ni somo ambalo huwafanya wanafunzi mara baa ya kuhitimu kuajiriwa kwa haraka, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wamebuni picha na kubandika mizizi pamoja na majani, ili kuweka nakshi katika picha yao.

Kuna namna mbalimbali za kufundisha katika elimu ya juu, ya kati, na ngazi ya msingi. Ndani ya darasa kubwa la elimu ya juu, mwalimu amemsimamisha mwanafunzi ili aweze kuelezea namna ambavyo ameelewa somo hili.

Wanafunzi wa tehama wanaotumia vifaa vyao mbalimbali ikiwemo kompyuta mpakato wamesimama katika eneo la wazi, wanafunzi hawa wanaunganisha nyaya tofautitofauti ili kutengeneza mashine itakayofanya kazi vizuri.

Ili kupima uwezo kuwa wanafunzi wanajua kusoma na kuandika mwalimu wa elimu ya watu wazima huwasomea wanafunzi wake imla; hii linathibitisha kuwa wanafunzi hawa wanajua kuandika maneno tofautitofauti.

Kwenye chumba kikubwa cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Ndani ya chumba hiki wanafunzi wamejitenga kwenye makundi tofautitofauti; hii inaashiria kuwa kila kundi linasoma somo la peke yake.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha pamoja na madawati ya mbao. Wanafunzi hawa wametumia penseli, daftari, vifuto pamoja na vitabu ili kuongeza elimu.

Ili kuongeza maarifa zaidi ya kile kilichofundishwa darasani wanafunzi wa elimu ya juu hutumia vitabu pamoja na kompyuta, kompyuta hizi hutumia mitandao na hivo kuongeza wigo mpana wa elimu.

Mara baada ya kuhitimu elimu katika ngazi fulani, vyuo vikuu, elimu isiyo rasmi, pamoja na shule za msingi hutoa vyeti. Hii ni siku ya mahafali ambapo mkufunzi huyu anakabidhi nakala ya cheti kwa mwanafunzi wake baada ya kufaulu vizuri.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wakimsikiliza mwalimu wao. Baadhi ya wanafunzi hawa wanasikiliza kwa makini na baadhi yao wanachezea simu janja.

Katika karne ya 21 teknolojia ya mitandao inakua kwa kasi kubwa na hivyo inawalazimu wanafunzi wa elimu ya juu kutumia kompyuta mpakato, simu janja na simu za kiganjani ili kuongeza maarifa yao.

Maktaba ni sehemu tulivu ambayo huhifadhiwa vitabu mbalimbali, ili viweze kutumika na wanafunzi. Ndani ya maktaba hii vitabu vimepangwa kwa ustadi mkubwa na wanafunzi wameketi kwa utulivu ili kutumia vitabu hivyo.

Kwenye darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, pamoja na madawati yenye rangi ya mbao, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wamejitenga kwenye makundi makundi, ikimaanisha kuwa kila mwanafunzi anasoma somo tofauti na mwenzie.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika eneo la nje, lililozungukwa na majengo mbalimbali, miti mirefu, pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani na baadhi zilizonyauka.

Ili kutunza kumbukumbu na taarifa ya masomo ambayo yamefundishwa mwalimu wa elimu ya watu wazima huandika taarifa mbalimbali kwenye ubao. Maandiko haya huifadhiwa kwenye daftari na wanafunzi ili yatumike kwenye kujisomea wakati wa baadae.

Ili kuongeza msisitizo wa changamoto fulani, wanafunzi wa elimu ya juu hutumia mabango kuonesha changamoto zao. Wanafunzi hawa wa elimu ya juu, wamekutana katika muda wa ziada ili kutengeneza mabango yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa. Darasa hili limebandikwa picha mbalimbali pamoja na kuwa na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, plastiki na chuma.

Kompyuta mpakato hutumia teknolojia mbalimbali ili kuhifadhi na kutunza kumbukumbu, ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakitumia kifaa hichi kujikumbushia vitu ambavyo wamefundishwa.

Wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali, wameketi ndani ya chumba cha darasa, chumba hiki kimezungukwa na madirisha mapana pamoja na ubao mkubwa ambao umebandikwa matangazo mbalimbali.

Ushirikiano mzuri baina ya mwalimu na mwanafunzi huleta tija katika elimu ya juu mwanafunzi ameshikilia kitabu huku akitaka ufafanuzi mzuri kutoka kwa mwalimu wake.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wenye jinsia ya kiume wameketi wakijadiliana namna mbalimbali za kuunganisha umeme, wanafunzi hawa wa kada ya uhandisi wanajadiliana namna hizi, ili kuleta tija katika eneo ya nishati ya joto.

Katika vimbweta vilivyojengwa nje ya eneo la chuo, wamesimama vijana wawili ambao ni wanafunzi wa elimu ya juu. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu, majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na nyasi.

Ndani ya darasa dogo wameketi wanafunzi waelimu ya watu wazima wanafunzi hawa wanapiga makofi kama ishara ya kumpongeza mwezao aliye jibu maswali vizuri.

Wanafunzi wenye jitihada na ari ya kusoma hupewa pongezi kwa kupewa ufadhili, katika chumba cha darasa kuna wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali ikimaanisha kuwa wanafunzi hawa wanaweza kuwa wamesoma kwa ada yao au kupata ufadhili kutoka kwa watu mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa wameketi walimu mbalimbali wa masomo tofautitofauti wa elimu ya watu wazima, wakufunzi hawa wamekaa wakijadili namna mbalimbali ya kutoa elimu kwa wanafunzi wao.

Wananfunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa kilichotengenezwa kwa maturubai, wanafunzi hawa wanapokea elimu kuhusu namna mbalimbali ya uzazi wa mpango bila kuathiri afya zao.

Katika elimu ya watu wazima, matangazo na taarifa tofauti tofauti hutolewa kwa kutumia ubao. Kwenye ubao huu hubandikwa kila aina ya taarifa ambayo mwanafunzi hupaswa kuifahamu kwa muda.

Ili kuweka mkazo wa hoja zilizofundishwa darasani, wanafunzi wa elimu ya juu huketi pamoja ndani ya chumba cha darasa baada ya muda wa masomo. Hii huwasaidia kurejea na kuziwekea mkazo kumbukumbu ili wasiweze kusahau.

Ndani ya chumba cha maabara cha elimu ya juu wameketi wanafunzi pamoja na mwalimu wao. Wanafunzi hawa wameshikilia chupa mbali mbali pamoja na vipimo ili kuweza kupima nadharia tofauti.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao pamoja na kunukuu taarifa ambazo wanapokea kutoka kwa mwalimu.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wamesimama mbele ya ubao mweupe huku wakitumia karatasi kubwa kuandika maneno ya kingereza, wanafunzi hawa wanaandika maneno haya yakiwa na maana ya kujitathimini na kujichunguza katika masomo yao.

Kwenye eneo la wazi la nje wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakishikilia majalada pamoja na vitabu mbalimbali, vitabu hivi vinawafundisha namna nzuri ya kuchagua aina ya kazi watakayoenda kufanya.

Moja ya somo ambalo wanafundishwa wanafunzi wa elimu ya msingi ni pamoja na namna ya kujisafisha mwili wao. Kitabu hiki kinaelezea namna mbalimbali mwanafunzi huyo ataweza kujisafisha: nywele, kuchana nywele, na kufuta mwili wake mara baada ya kutoka kuoga.

Ili kuweka kumbukumbu za kila mwanafunzi walimu wa elimu ya shule ya msingi uhifadhi rekodi zote kwenye mafaili. Ndani ya chumba cha darasa makabati makubwa yenye rangi nyeupe yamejengwa na kutiwa mafaili haya yenye rangi mbalimbali.

Moja ya somo ambalo hufundishwa katika shule za msingi ni pamoja na kiswahili, kitabu hiki kinafundisha namna ya kuongea maneno kwa umoja pamoja na maneno kwa wingi.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamevalia sare. Wanafunzi hawa wanafundishwa somo la muandiko. Hii inamanisha wanajifunza kuumba herufi ili wapate muandiko ulio nyooka.

Mwalimu wa elimu ya shule ya msingi amesimama mbele ya darasa huku akiwa anawafundisha wanafunzi wake somo la hesabu, mwalimu huyu ameandika somo hili kwa kutumia lugha ya kiingereza.

Mwalimu wa elimu ya msingi amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wake, mwalimu huyu amechora mistari midogo na mikubwa kwenye ubao; ikiashiria kuwa anawafundisha somo la mwandiko.

Mwalimu wa elimu ya shule ya msingi amesimama mbele ya ubao mweupe akiwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuandika namba mbalimbali, mwalimu huyu anafundisha somo la hesabu.

Ndani ya chumba cha darasa, amesimama mwalimu wa elimu ya shule ya msingi. Mwalimu huyu ametumia lugha ya kingereza kusalimia wanafunzi pamoja na kuandika namba mbalimbali, hii inaashiria kuwa mwalimu huyu anafundisha somo la hesabu.

Ili kuwaelekeza vizuri wanafunzi wa shule ya msingi walimu hutumia namna mbalimbali za kufundisha. Ndani ya chumba cha darasa mwalimu huyu ametumia mabango yenye rangi nzuri pamoja na picha ili kuwafundisha wanafunzi wake.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu wao. Mwalimu huyu anafundisha masomo mbalimbali ikiwemo somo la kiingereza pamoja na somo la mwandiko.

Kwenye chumba kitupu cha darasa, yamepangwa madawati pamoja na meza kuelekea mbele, kwenye chumba hiki kimezungukwa na picha kubwa zenye ramani ya dunia, mwanga bandia pamoja na ubao mweusi.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi, wanafunzi hawa wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini kwa somo ambalo anafundisha ambalo lipo kwa lugha ya kingereza.

Mandhari nzuri ya nje iliyotawaliwa na mwanga wa jua pamoja na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Bembea mbalimbali zimetengenezwa ili kufurahisha wanafunzi wakati wa kipindi cha mapumziko.

Nyasi pamoja na mimea iliyokatwa kwa mpangilio, zimeoteshwa katika eneo la nje lenye mwanga wa asili. Eneo hili limezungukwa na majengo marefu ambayo pia yamejengwa pamoja na ngazi na machuma yenye rangi nyeusi.

Vitabu huandaliwa na waandishi ili kuweka taarifa ambazo humsaidia mwanafunzi aweze kujisomea mwenyewe. Mwandishi wa kitabu hiki ameweka picha ya baba na mama pamoja na watoto wake, wakiwa wanakula kwa pamoja, ili kuashiria familia hii ni familia bora.

Eneo kubwa la nje lililosakafiwa kwa vitofali pamoja na mimea iliyokatwa kwa ustadi mkubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye eneo hili kuna nyumba zilizojengwa kwa mstari ikiashiria kuwa hili ni eneo la shule.

Moja ya somo ambalo hufundishwa elimu ya msingi ni pamoja na somo la kiswahili. Vitabu hivi vilivyochorwa picha mbalimbali na maandishi makubwa vinaelezea kua kuna stori inayo muhusu Ayubu ambae yupo mashakani.

Jengo refu lenye vyumba vingi pamoja na mimea iliyozunguka yenye rangi ya kijani kibichi. Jengo hili limejengwa kwenye mstari ulionyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la shule.

Ndani ya chumba cha darasa, amesimama mwalimu wa shule ya msingi anayefundisha somo la hesabu. Mwalimu huyu ametoa zoezi kwa wanafunzi, kuzungushia namba iliyo kamili.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga bandia, na viti vilivyopangwa pamoja na meza zake kwa ustadi mkubwa, chumba hiki kimezungukwa na picha yenye ramani ya dunia pamoja na milango ya vioo.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na nyasi pamoja na miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Pembezoni mwa miti hii pana nyumba pamoja na gari lililo chakaa pamoja na bembea. Hii inaashiria kuwa eneo hili ni shule ya awali.

Eneo la nje lililostawi mimea mifupi pamoja na miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hili yamejengwa makubwa majengo aina ya ghorofa na kuezekwa kwa vigae.

Elimu ya chekechea ni elimu ya awali ambayo mtoto mdogo hupewa kabla hajaingia elimu ya msingi. Kitabu hiki kinaonyesha hesabu mbalimbali za kutoa pamoja na kujumlisha, kama sehemu ya elimu hii.

Vitabu huwasaidia wanafunzi kuweza kujisomea mwenyewe katika mida yao ya ziada, katika kitabu hiki kimeorodhesha namna mbalimbali ya kujikinga na ajali, ikiwemo kuvaa glovu, miwani pamoja na viatu vigumu.

Eneo la nje la shule ya awali limejengwa korido kubwa lilishikiliwa na chuma nyeusi. Eneo hili wanafunzi hutumia kwaajili ya kupumzikia.

Ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya msingi ubao umeandikwa majina ya siku kwa lugha ya kingereza. Siku hizi ni kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi.

Eneo kubwa la nje lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, magari ya kifahari pamoja na wanafunzi wanao tembea, hii inaashiria kuwa eneo hili ni shule ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya awali, amesimama ndani ya chumba cha darasa, kilichozungukwa na: madawati, ubao mweusi pamoja na wanfunzi waliovalia sare nadhifu.

Ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya msingi amesimama mwalimu aliyevaa gauni yenye rangi nyeusi pamoja na mtandio wenye rangi ya bluu bahari, anaandika maneno mbalimbali yenye lugha ya kingereza.

Katika ngazi zote za elimu ikiwemo awali, msingi, sekondari pamoja na elimu ya juu; wanafunzi hufanya mitihani. Baada ya mitihani hii wanafunzi hutumia mafaili mbalimbali ili kutunza kumbukumbu zao.

Katika kitabu cha shule ya msingi, wanafunzi hufundishwa namna mbalimbali za tahadhari na kujikinga; namna hizi ni ikiwemo na: kuvaa viatu vigumu, glavu, miwani na makoti makubwa.

Ili kujaribu nadharia mbalimbali kama ni za kweli au za uongo, wanafunzi wa somo la sayansi katika elimu ya juu hutumia chumba kinachoitwa maabara ili kupima nadharia hizo.

Kabla ya kufanya mitihani, walimu wa elimu ya sekondari hupokea bahasha yenye mitihani ambayo imefungwa kwa ustadi mkubwa. Walimu hawa hupokea bahasha na kwenda kufungua mbele ya wanafunzi wao.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha somo la biolojia. Kitabu hiki ni mahususi kwa wanafunzi wa kidato cha nne. Kitabu hiki kimechorwa picha nzuri za maabara na kunakishiwa kwa rangi za kijani pamoja na njano.

Kitabu cha sayansi cha somo la kemia, cha wanafunzi wa sekondari. Kitabu hiki ni mahususi kwa wanafunzi wa kidato cha tatu.

Baada ya muda wa masomo wanafunzi wote hutoka madarasani na kuelekea nyumbani, kwenye shule hii wanafunzi wote wameondoka na kuacha madarasa yakiwa wazi.

Ndani ya chumba kikubwa cha maabara meza kubwa pamoja na mabomba ya maji, yametengenezwa kwa ustadi mkubwa hii inaashiria kuwa chumba hichi ni chumba cha maabara, ambacho hutumika kupima nadharia za wanafunzi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga wa asili pamoja na uoto wa asili, eneo hili limejengwa kwa jengo aina ya ghorofa ikimaanisha ni shule ambayo hutumika kufundishia wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Maabara ni eneo lililotengwa katika eneo la shule ili wanafunzi wa somo la sayansi kutumia chumba hiku kwa ajili ya kupimia nadharia. Ndani ya chumba hiki kuna mabomba, makabati, viti pamoja na meza ndefu.

Ndani ya chumba cha bweni wanacholala wanafunzi wa elimu ya juu vimewekwa vitanda sita vilivyo pandiana. Vitanda hivi vimefunikwa na mashuka meupe. Katikati ya chumba hiki kuna meza na viti ambavyo hutumika kusomea.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya machungwa na chenye madirisha makubwa, wamesimama wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, wanafunzi hawa wanakusanya vitabu na kuviweka katika makabati yaliyopangwa vizuri.

Baada ya kupima wanafunzi wa elimu ya sekondari ama elimu ya msingi kwa njia ya mitihani, walimu hukusanya karatasi hizo kwa pamoja na kuziweka kwenye bahasha tayari kwa kwenda kusahihishwa.

Mitihani ni namna nzuri ya kupima ufahamu kwa wanafunzi, ndani ya chumba cha darasa kipindi cha mlipuko wa magonjwa, wameketi wanafunzi wa elimu ya sekondari, wanafunzi hawa wanafanya mitihani yao ya mwisho kwenye karatasi zinazofanania na vitabu.

Wanafunzi wa elimu ya kati na elimu ya sekondari, hupima nadharia zao kwa kutumia kemikali mbalimbali, ndani ya chumba cha maabara, ndani ya chumba hiki wanafunzi hutumia vifaa kama vile mikasi pamoja na chupa, kupima nadharia hizi.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari, wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamevalia sare zenye masweta yenye rangi nyekundu pamoja na mashati myeupe, wanafunzi hawa wamewekwa katika mstari uliyonyooka huku wakifanya mitihani.

Kabla ya kupima wanafunzi Kwa njia ya mitihani, walimu hufundishwa namna mbalimbali za kukusanywa mitihani hiyo na kuhifadhia. Ndani ya chumba cha mtihani walimu wa elimu ya sekondari wamekusanyika wakielezwa namna nzuri ya kufunga mitihani baada ya kumalizika.

Jengo la chuo kikuu lililojengwa kwa ustadi mkubwa limezungukwa na hali ya hewa nzuri, uoto wa asili pamoja na mimea na maua yaliyooteshwa na binaadamu.

Ndani ya darasa dogo makabati yaliyonyooka yaliyotengenezwa kwa mbao yamepangwa vitabu vya aina mbalimbali, mwalimu wa darasa hili amechuchumaa akitafuta kitabu kinachoendana na somo ambalo anafundisha

Vitabu husaidia kutunza kumbukumbu za masomo mbalimbali kutoka kwa waandishi tofautitofauti ndani ya chumba cha darasa, makabati matatu yamepangwa vitabu katika safu zilizonyooka.

Mwalimu wa elimu ya juu, amesimama mbele ya darasa, huku akifundisha kwa vitendo namna ya kemikali mbalimbali zinavyochujwa kwa kutumia mifumo yao. Mwalimu huyu ametumia makopo pamoja na mirija mbalimbali ili kufanikisha zoezi hili.

Ndani ya ofisi ndogo ya walimu wa sekondari ameketi mwalimu akiwa anasahisha madaftari ya wanafunzi wake, kwenye chumba hiki pamezungukwa na meza, ubao mdogo, madirisha makubwa yenye mapazia yaliyofunguliwa.

Chumba kikubwa cha darasa chenye madirisha makubwa pamoja na ubao wenye rangi nyeupe chumba hiki cha darasa kimepangwa viti kwa ustadi mkubwa vyenye rangi ya jua huku juu ya meza hizi kukiwa na kompyuta mpakato ambazo hutumika na wanafunzi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari ameketi ndani ya chumba cha darasa akiwa ameshikilia madaftari pamoja na kalamu nyekundu, mwalimu huyu anasahihisha daftari na kukagua kuwa kama maelezo yote yaliyofundishwa yameandikwa kwa ufasaha.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamevalia sare ndefu, wanafunzi hawa wote wakiwa jinsia ya kike, hii ina ashiria kuwa hii ni shule maalumu kwa jinsia moja tu.

Ndani ya chumba cha bweni vimepangwa vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma, vitanda hivi vimetandikwa mashuka yenye rangi ya uwaridi hii inaashiria kuwa vyumba hivi hulala wanafunzi wa jinsia ya kike.

Sare za wanafunzi wa elimu ya sekondari zimeanikwa kwenye kamba ndefu, sare hizi zenye rangi ya buluu zimeanikwa kwenye jua kali huku zikizungukwa na majengo ambayo ni mabweni ya kulala wanafunzi hao.

Ndani ya chumba cha maabara mwanafunzi wa elimu ya juu ameshikilia chupa zenye kimiminika yenye kemikali ndani yake akipima nadharia, kwenye meza hii zimepangwa chupa zenye kemikali mbalimbali ambazo zitamsaidia kukamilisha zoezi hili.

Kwenye chumba kidogo cha darasa chenye mwanga hafifu na dirisha dogo ameketi mwanafunzi pamoja na mwalimu. Mwanafunzi huyu anaelekezwa namna mbalimbali ya kujibu maswali katika mitihani.

Meza kubwa za mbao zenye miguu ya chuma pamoja na mabomba ya maji zimewekwa ndani ya chumba cha darasa. Hii inaashiria kuwa chumba hiki ni maabara ambapo wanafunzi hujifunza kwa vitendo kupima nadharia zao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kama maabara meza kubwa za mbao zimepangwa kwa utaalamu mkubwa, chumba hiki kimejengwa makarai pamoja na mabomba ambayo hutumia kunawia baada ya kupima nadharia mbalimbali.

Ndani ya mahabara ndogo ya elimu ya juu zimewekwa meza kwa ustadi mkubwa. Pembeni ya meza hizi yamejengwa mabomba ambayo hutukika kunawia baada ya kutumia kemikali mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye viti, huku wakimsikiliza mkufunzi wao ambaye amesimama katikati ya darasa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamesimama kwa furaha kwenye eneo la nje lililozungukwa na miti mirefu pamoja na majani mapana. Wanafunzi hawa wamevaa majoho meusi pamoja na kurusha kofia kuashiria kuwa wanafurahia siku yao ya kuhitimu.

Kwenye chumba cha darasa, wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, wameketi kwenye madawati huku wakitumia kompyuta, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta hizi kujaza kumbukumbu na data mbalimbali ambazo watazitumia hapo baadae.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga bandia, mwalimu anawafundisha wanafunzi wa elimu ya juu kwa kutumia runinga. Wanafunzi hawa wameketi wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi kwenye chumba kikubwa chenye madirisha mapana pamoja na mwanga bandia, wanafunzi hawa wanamsikiliza mkufunzi wao jinsi anavyowafundisha namna mbalimbali za kujibu maswali.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwalimu wao, wanafunzi hawa wamevalia makoti yenye mikono mirefu ikiashiria kuwa kipindi hichi ni kipindi cha baridi.

Kwenye chumba cha darasa cha elimu ya juu amesimama mwalimu akiwafundisha wanafunzi wake. Mwalimu huyu ametengeneza mabango makubwa akiwa ameandika maandishi ili kuweka msisitizo wa somo analofundisha.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wana jinsia ya kike na ya kiume, wanafunzi hawa wamekaa kwa umbali huku wamevaa barakoa midomoni mwao, hii inaashiria kua kipindi hiki ni cha mlipuko wa magonjwa.

Ndani ya ukumbi mkubwa wanafunzi wa elimu ya juu, wameketi kwa umbali mkubwa wakifanya mitihani yao, hii inaashiria kuwa ni mwisho wa muhula.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na nyuso za furaha huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia kofia zinazovaliwa na wahitimu. Wanafunzi hawa wamevaa majoho marefu meusi, huku wakiwa wanarusha kofia ikiashiria kuwa wamemaliza elimu hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia kompyuta moja mpakato ili kusomea, wanafunzi hawa wengine wamevaa barakoa pamoja na vitambulisho vyenye mikanda myekundu shingoni mwao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakiwa na madaftari, kompyuta mpakato pamoja na peni. Wakimsikiliza mkufunzi anayetumia runinga kuwafundishia.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wameketi ndani ya chumba cha darasa kwenye madawati ya mbao, wanafunzi hawa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao anavyowafundisha jinsi ya kuandika herufi kubwa pamoja na herufi ndogo.

Kundi kubwa la wanafunzi wa elimu ya juu wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa kutoka mataifa mbalimbali wanamsikiliza mwalimu wao anafundisha kwa kutumia runinga.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kioo, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wanaojisomea wenyewe kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa uhandisi wa mitambo ya magari wameketi ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wanajifunza namna mbalimbali jinsi ya magari ya umeme yanavyofanya kazi.

Majadiliano baada ya muda wa masomo huwasaidia sana wanafunzi wa elimu ya juu ili kukuza uelewa wao, kwenye eneo la nje lenye mwanga mkali wa jua wanafunzi hawa wameketi wakitumia kompyuta mpakato ili kufanya majadiliano.

Katika eneo la nje wameketi wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa wamezungukwa kwa uoto wa asili. Wanafunzi hawa wanatumia kompyuta mpakato pamoja na simu janja ili kujikumbushia mambo ambayo wamefundishwa.

Ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya msingi wameketi wanafunzi wakiwa wamevalia nguo za rangi ya njano pamoja na magauni ya zambarau. Mwalimu wa darasa hili amesimama katikati huku akiwafundisha wanafunzi wake.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamekalia madawati ya chuma yenye rangi ya kijani cha mgomba chumba hiki cha darasa kimenakishiwa kwa rangi ya machungwa pamoja na rangi nyeupe.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi pamoja na mwalimu wao, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike wanafundishwa namna mbalimbali ya kutunza kucha kupaka rangi na kusafisha miguu.

Kundi kubwa la wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wanafundishwa namna ya kufanya siku yao ya mahafali. Chumba hiki kimezungukwa na picha mbalimbali ikiashiria kuwa siku ya kuhitimu ipo karibu.

Mwalimu mkuu wa elimu ya sekondari ameketi ndani ya chumba cha ofisi. Mwalimu huyu amezungukwa na magazeti, kalenda, madaftari pamoja na vitabu.

Wanafunzi wa elimunya juu wameketi katika eneo la nje lililo zungukwa na miti mikubwa yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, wanafunzi hawa wameketi baada ya muda wa masomo wakijadiliana namna mbalimbali ya kujibu maswali katika mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi pamoja na kulala ndani ya chumba cha bweni, chumba hiki kimewekwa vitanda vilivyopangwa kwenye safu na kutandikwa vizuri.

Kwa baadhi ya nchi za kiafrika ,wakati wa kipindi cha mlipuko wa magonjwa wanafunzi hawakuacha kuingia darasani, ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakimsikiliza mwalimu wao huku midomoni mwao wakiwa wamevaa barakoa kama ishara ya kujizuia na magonjwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamesimama kwenye eneo la wazi; ambalo limezungukwa na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Wanafunzi hawa wamevalia majoho meusi pamoja na kurusha kofia zao, ikiashiria kuwa wamehitimu elimu yao.

Kwenye chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wa jinsia ya kiume, wanafunzi hawa wana umri mkubwa ikimaanisha kuwa elimu haina mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa ambacho kinamwanga wa asili. Wanafunzi hao wa jinsia ya kike na yakiume wamekaa kwa kutulia wakiangalia mbele. Hii inaashiria wanamsikiliza mkufunzi wao.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa chuo kikuu, wanafunzi wa elimu ya juu wamekaa katika mipangilio mbalimbali wakijadiliana masomo yao. Ukumbi huu umezungukwa na madaftari pamoja na vitabu ambavyo vimepangwa kwenye safu mbalimbali, ikimaanisha kuwa hili ni eneo la maktaba.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike na ya kiume wanamsikiliza mwalimu wao anayewafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa ambao umepangwa madawati kwa ustadi mkubwa, wameketi wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa wametenganishwa kwa vibao vya mbao pamoja na ukuta mrefu. Hii inaashiria kuwa eneo hili ni maktaba.

Katika elimu ya juu majadiliano ni kitu muhimu sana ambacho hutumika na wanafunzi hao ili kuweza kuelewa zaidi. Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kueleweshana.

Ndani ya chumba kikubwa cha maktaba, wanafunzi wa elimu ya juu wamekaa kwa ukimya wakiwa wanajisomea. Wanafunzi hawa huazima vitabu kutoka kwa mkutubi na kurudisha mara baada ya kumaliza kuvitumia.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi kwenye meza kubwa huku wakizungukwa na viti, wanafunzi hawa wanajisomea masomo yao ya ziada kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na simu janja.

Mkufunzi wa elimu ya juu amesimama ndani ya chumba cha darasa, mkufunzi huyu anawafundisha wanafunzi walioketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani pamoja na madaftari katika meza zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamesimama ndani ya chumba cha kunyolea nywele. Wanafunzi hawa wa jinsia ya kike wanajifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kunyoa nywele za kichwani.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kujisomea katika eneo la elimu ya juu wanafunzi, wa rika mbalimbali wameketi ili kujisomea eneo hili hutumika baada ya muda wa masomo ili wanafunzi kuweza kujisomea wenyewe bila usumbufu wowote.

Mwalimu wa elimu ya juu amesimama mbele ya darasa huku akiwa amevalia shati lenye mikono mirefu pamoja na koti yenye rangi ya kijivu. Wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali wameketi kwa makini wakisikiliza jinsi anavyofundisha.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya juu, wameketi wakimsikiliza mwalimu wao, wanafunzi hawa wanajifunza kwa kutumia ubao pamoja na mabango ambayo yamesimamishwa pembezoni mwa darasa.

Walimu wa elimu ya sekondari hupewa semina mbalimbali ili kuweza kutatua changamoto zinazowakabiri wanafunzi wao. Ndani ya chumba cha darasa walimu hawa wamezungukwa na makaratasi pamoja na mabango makubwa.

Ndani ya chumba cha darasa mwalimu wa elimu ya juu amesimama akiwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia luninga, wanafunzi hawa wanamtazama mwalimu huyu akiwafundisha namna ya kuunganisha vifaa mbalimbali na kutengeneza magari.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafuzi wa elimu ya juu, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea pamoja na kutunza kumbukumbu mbalimbali.

Wanafunzi pamoja na walimu wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba kimoja cha darasa, darasa hili limepakwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya machungwa, wanafunzi wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao ili wasiweze kufeli katika masomo yao.

Ukumbi mkubwa wa darasa wa elimu ya juu, uliopangwa viti kwa namna ya kupendeza sana, wameketi wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali. Wanafunzi hawa wanamsikiliza mkufunzi wao aliyesimama katikati ya darasa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga bandia yenye mpangilio mzuri wa madawati wameketi wanafunzi wa elimu ya sekondari, wanafunzi hawa wamevalia sare zinazofanana pamoja na kuinamia viti vyao hii inaashiria kuwa wako kwenye chumba cha mtihani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga bandia, wanafunzi hawa kila mmoja ameangalia upande wake ikimaanisha wanataka kuelewa kwa bidii zao wenyewe.

Eneo kubwa la karakana ya magari wamesimama wanafunzi wa uandisi katika kitengo cha umeme wa magari, wanafunzi hawa wanafundishwa kwa vitendo namna ya kuunganisha umeme na kufanya gari iweze kutembea.

Kwenye chumba kidogo cha darasa chenye mwanga wa asili, wamesimama wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wamevalia makoti yao ya mikono mirefu. Wanafunzi hao wanaelekezwa kwa vitendo kutumia mashine mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi vijana wa kiume wa elimu ya ufundi stadi, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta ambazo zipo mezani mwao kufanya maswali ambayo yapo kwenye karatasi,

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wapo ndani ya chumba cha darasa wakitumia mashine mbalimbali ili kutengeneza simu, wanafunzi hawa wanatumia spana pamoja na mikasi kuunganiaha simu hizi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamekaa katika chumba cha majaribio, huku wakitumia vifaa vya umeme kupima nadhalia yao. Wanafunzi hawa wamezungukwa na makabati, meza pamoja na viti.

Jitihada binafsi, umakini na uthubutu, ni vitu ambavyo huwasaidia wanafunzi kuweza kufaulu masomo, ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao huku wanafunzi wengine wakichezea simu janja.

Mashine kubwa isiyotumia umeme mwingi imewekwa ndani ya chumba cha maabara, mashine hii hutumika katika maabara hii kupima nadharia mbalimbali kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike, wa elimu ya juu, ameketi ndani ya chumba cha darasa akifanya majalibio mbalimbali, mwanafunzi huyu wa kada ya uhandisi amevaa koti la mikono milefu, ili kuepusha ajali ambazo zinaweza kutokana na cheche za umeme.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwenye viti huku wakitumia mashine ya kudhibiti umeme kufanya kazi zao, Wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo kwa kufungua na kufunga simu janja.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wamesimama huku wakiwa wamevalia makoti yenye mikono mirefu pamoja na glavu za rangi ya njano. Wanafunzi hawa wapo katika chumba cha maabara wakipima nadharia mbalimbali huku wakiongozwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wako ndani ya chumba kidogo cha darasa wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali za kufungua na kufunga simu, bila kuharibu utendaji wake wa kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi katika kada ya umeme wameketindani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wanatumia vifaa mbalimbali ili kujifunza na kuelewa na baadaye wakapate kuajiriwa katika eneo hili la umeme.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamesimama kwa pamoja wakizunguka meza kubwa ndani ya darasa. Wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo, namna mbalimbali ya kuweka kipaza sauti katika simu.

Baada ya masomo mafunzo kwa vitendo pamoja na muda binafasi wa kujisomea wanafunzi wa elimu ya juu hufanya mitihani ndani ya chumba kidogo cha darasa wanafunzi hawa wa elimu ya juu wanafanya mitihani kwa kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa elimu ya juu kwa kada ya uandisi wanafanya mafunzo kwa vitendo kwa kujenga jengo kubwa, kwa kutumia matofali ya saruji pamoja na nondo za chuma.

Mwanafunzi wa uhandisi wa mitambo ya magari ameinama kwenye gari akijaribu kulitengeneza kwa vitendo, mwanafunzi huyu amevaa viatu vizito ili kumsaidia kutopata ajali wakati wa matengenezo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakijifunza kwa vitendo. Chumba hiki kimezungukwa na viti, makabati, pamoja na kichakata umeme. Vifaa hivi hutumika na wanafunzi ili kutoa matokeo chanya.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa wakifanya mafunzo kwa vitendo. Wanafunzi hawa wanafungua simu janja na kuangalia mpangilio wa nyaya zilivyopita ndani ya simu hizo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi katika kada ya umeme wamesimama wakijaribu kuunganisha nyaya mbalimbali wanafunzi hawa wamevaa barakoa hii inaashiria kuwa kipindi hiki kilikuwa kipindi cha mlipuko wa magonjwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi katika kada ya useremala wako ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kuunganisha mbao na kutengeneza meza.

Wanafunzi wa elimu ya juu katika somo la tehama wameketi ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wanatumia kompyuta pamoja na kipanya kufanya kazi zao za darasani.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wamevaa makoti yenye mikono mirefu pamoja na kofia vichwani mwao wanafunzi hawa wanatumia vifaa mbalimbali vya umeme ili kuunganisha simu ambazo ziko katika meza zao.

Ndani ya chumba cha darasa lenye mwanga hafifu, wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wanafunzi hao wanatumia kompyuta mpakato, huku wakielekezwa namna ya kutunza kumbukumbu na mwalimu wao.

Mwanafuzi wa elimu ya ufundi stadi ameketi ndani ya chumba cha darasa akiwa amevalia koti la mikono mirefu. Mwanafunzi huyu anatumia simu kufungua na kuifunga na kuirudisha katika hali yake ya awali ikiwa ni sehemu moja wapo ya mafunzo kwa vitendo.

Kompyuta ni chombo cha umeme ambacho hutunza na kuweka kumbukumbu kwa mda mrefu, ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi wakijaribu kutumia kompyuta kwa ajili ya kutunza kumbukumbu zao.

Mashine yoyote ya umeme huweza kupata hitilafu na hivyo isifanye kazi inayotakiwa. Ndani ya chumba cha darasa mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi amesimama akifungua kompyuta na kuangalia ina shida gani.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike na kiume wamevalia makoti ya mokono mirefu. Hii inaashiria kua kipindi hichi ni kipindi cha baridi.

Ndani ya chumba cha darasa, wamesimama wanafunzi pamoja na mwalimu wa elimu ya ufundi stadi. Wanafunzi hawa, wanafundishwa namna ya kupaka rangi kwa kutumia mashine ya umeme.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi ameketi ndani ya chumba cha darasa akiwa amezungukwa na mashine za kuchakata umeme, mwanafunzi huyu anajifunza kwa vitendo namna ya kufungua na kufunga simu janja.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakijadili namna mbalimbali ya kufanya kazi zao. Wanafunzi hao wanajifunza namna ya kufungua simu, kutengeneza vitu vilivyoharibika na kuirudisha katika hali yake ya awali.

Mafunzo kwa vitendo ni namna nzuri ya kufundisha mwanafunzi na kuelewa kama ameelewa vizuri somo. Kwenye chumba cha karakana wanafunzi wa elimu ya juu kwenye kada ya uhandisi, wanatengeneza gari ambalo limetolewa vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakitumia mashine mbalimbali ili kufungua na kufunga simu, wanafunzi hawa wanaongeza ujuzi ili wakapate kuwa mafundi hodari.

Mwanafunzi wa uhandisi katika kada ya umeme, amesimama kwenye karakana kubwa iliyozungukwa na mashine za kisasa, mwanafunzi huyu anajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza na kuzitumia mashine hizi.

Mafunzo kwa vitendo ni namna nzuri ya kuongeza uelewa kwa wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, ndani ya chumba kidogo cha darasa mwanafunzi wa jinsia ya kike amevaa miwani kubwa ili kuzuia mwanga unatokea kwenye mashine anayotumia usiweze kuumiza macho yake.

Kompyuta mpakato ni kifaa cha umeme kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa weketi ndani ya chumba cha darasa, wanatumia mashine hii kujisomea pamoja na kutumza kumbukumbu zao.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili na madirisha ya vioo, wameketi wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi. Wanafunzi hawa wameketi katika mpangilio mbalimbali, wengine wakijisomea na wengine wakijifunza kwa vitendo.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa ya elimu ya ufundi stadi, wamesimama wanafunzi wakiwa wamevaa barakoa midomoni mwao. Wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza meza ya mbao..

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wapo ndani ya chumba cha darasa wakijifunza kwa vitendo, wanafunzi hawa wanajifunza namna mbalimbali za kufunga na kufungua simu bila kuharibu.

Kwenye eneo kubwa la wazi lenye mwanga wa asili, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi katika kada ya umeme wamesimama huku wakifanya majaribio ya vifaa vya umeme. Wanafunzi hawa wamevaa barakoa ikiashiria kuwa kipindi hichi ni cha mlipuko wa magonjwa.

Ili kuwa fundi mzuri wa vifaa vya umeme inawapasa wanafunzi wa kada hii kujifunza kwa vitendo, ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa kada ya umeme wameinamia mashine aina ya komputa wakijaribu kujitengenezea ili wakapate kuwa mashughuli katika eneo ilo.

Mwanafunzi wa elimu ya juu amesimama katikati ya maabara, huku akiwa amevaa shati la mikono mirefu pamoja na koti linalohakisi. Koti hili linasaidia kupunguza madhara mbalimbali yanayotokana na ajali za umeme.

Ili kuweza kuelewa na kukalili masomo, wanafunzi wa elimu ya juu hutafuta muda wao wa ziada ili kuweza kujifunza na kukalili masomo yao, ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi, wakitumia kompyuta vitabu na madaftali ili kujisomea.